Wanaume watatu mbel ya bango lenye nembo nyingi ya farasi, mmoja amekaa juu ya pikipiki akiwa amevaa kofia salama, na mwengine anatumia kipaza sauti kuongea na ameshika vipaza sauti vingi na tatu amevaa suti na amevaa kofia ya usalama, wawili hao wamevaa mashati ya kijani ya kampuni. Tukio linaonekana likiwa ni maonesho au uzinduzi wa huduma ya usafiri wa bodaboda wa farasi.